Anga ina rangi ya samawati ina mawingu meupe. Lango la shule ya wasichana ya mama ngina lina rangi ya hudhurungi na nyeupe.

Watu au wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wamesimama uwanjani palipo na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mipira miwili ya rangi tofauti ipo mbele yao.

Darasa kubwa limejengwa na limejazwa viti vingi, vingine vikiwa rangi ya hudhurungi na vingine vikiwa na rangi nyeupe kukiwa na tarakilishi kwenye ukuta.

Darasa lenye sakafu ya rangi ya udhurungi lina madawati ya mbao na viti vya mbao vilivyo vya rangi tofauti, njano na udhurungi.

Milingoti mitatu yenye bendera za rangi tofauti, ipo nje ya jengo kubwa lililo na rangi tofauti tofauti.

Uwanja una nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, kando ya uwanja palipojengwa pana viti vyenye rangi ya kijani na viti vyekundu.

Jengo kubwa na refu limejengwa na likawekewa mabati, limepakwa rangi nyeusi na rangi ya njano. Nje pana mti mkubwa uliomea na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Ukuta umewekwa bango lenye maandishi yaliyo na rangi tofauti: nyekundu, kijani, nyeupe na nyeusi, yakielezea zaidi kuhusu bango hili.

Wanabondia wawili, mmoja akiwa amesimama amevalia koti lenye rangi nyekundu na mistari meupe huku mwengine aliyekaa katika kiti cha magurudumu .

Hawa ni wanariadha wawili wakikimbia na kuonekana wametokwa na jasho. Mmoja akiwa amevalia shati la rangi ya kijani kibichi na mwingine akiwa amevalia shati jeusi.

Jengo lina kuta za rangi mbili tofauti. Mtu aliyevalia shati leupe na suruali nyeusi ameketi kwenye chuma kilicho na rangi nyekundu.

Mlingoti wa bendera, upo nje ya jengo kubwa la shule ya Amani iliyo na kuta nyeupe yenye maandishi ya rangi ya samawati.

Jengo kubwa la shule ya chekechea lina kuta za rangi nyeupe zilizo na maandishi ya rangi ya samawati yanayoelezea zaidi kuhusu shule hii.

Hiki ni chuo cha kiufundi kilichopakwa rangi ya njano na nyeupe na watu wawili wakiingia kwenye lango. Lango hili limepakwa rangi ya njano, samawati na nyeupe.

Tarakilishi nyeusi, iliyo na vitufe, ina maandishi nyuma meusi. Imewekwa juu ya meza, kando ya kopo lililowekwa kalamu za rangi tofauti.

Jengo kubwa limejengwa na limeekewa mabati kwingine bado kukiwa kwaekewa mabati na pana mafundi juu. Nyumba hii imejengwa na iko na ngazi.